Wali mweupe ni aina ya pilau iliyotengenezwa kwa uhodari imechanganywa na mchuzi na rangi tofauti, sufuria na kijiko kilicho cha plastiki kiko hapo, rangi ya jivu ndio iliyoweza kutengenezea chuma hicho ama kyombo hicho chakula kitamu.